Kijana anakama maziwa kutoka kwa ng'ombe aliyekatika zizi lake ameshikilia jagi naye mwenyewe amevalia nguo nyeusi na kofia ya rangi nyekundu iliyochorwa na rangi nyeupe.